Watu ambao wamesimama wanakaa kujadiliana, wanakaa kuongea wakicheka, kuna mmoja ambaye anakaa mama anafungua tarakilishi pia yeye anacheka. Hapa pameandikwa transformation public service deliverly wamechora pia Huduma Center.

Uwanja huu unaonekana ni uwanja wa kuchezea. Kuna wachezaji ambao wameshikana wanaonekana kuwa ni kama kuna kitu wanajandilianana. Wamevaa nguo yao ya kufanana. Nyuma kidogo kuna watu ambao wamekaa wanaonekana kutazama na kushangilia wachezaji hao.

Kuna chaji, kuna picha mbili za chaji ambayo wanakaa kuongea, vile tunaona wako na kipaasa sauti mingi. Chini yao kuna jaji ambao wanaonekana pia ni kama wanapiga picha. Ndio tunavyoona wamesimama wakiangalia upande mmoja na wote wamefunga kichwa.

RAis wa jamhuri ya Kenya William Samoi Ruto ananakili kitu anaeka saini, tean kando yake kuna jaji mkuu, kando yake pia upande mwingine kuna majaji wengine na viongozi, wote wamesimama na kumtazama.

Hapa tunaonyeshwa mwanariadha anaonekana kuwa ako kwa mashindano. Vile tunavyoona ni kama ameruka juu ya hii mchanga. Amerukia mchanga vile tunaona mchanga ime vumbi kuna vumbi imeinuka juu. Kando yake kuna mwengine anaonekana tuwa tayari pia kuruka. Kando kidogo kuna watu ambao wamekaa kutazama.

Hapa ni nyumba ya Hudumu Center vile imeandikwa kwa ukuta ya hili nyumba. Tunaona wafanyikazi wamevalia nguo zenye zimefanana mbele ya kila mmoja wao kuna tarakilishi na wanaonekana kuwa kila mtu anafinya anafanya kazi. Vile tunavyoona kila mtu ameekelea macho yake kwa tarakilishi.

Kuna mtu anaonekana ni kama ameanguka kwa vumbi ama ameruka juu ya vumbi vile tunavyoona, amekaa tena kando kidogo ni kama kuna watu ambao wanamtazama, mbele sana kuna watu ambao wanakaa wako tayari pia kuruka, hapa inaonekana kuwa ni uwanja vile tunavyoona viti.

Kiongozi mstaafu rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta amekaa kuangalia na jaji mkuu. Wanaonekana ni kama kuna kitu wanajadiliana vile tunavyoona wameangaliana macho.

Hapa wamekaa wengi wakiwa wamesimama, wanaonekana kama ni kama wanatumikiwa na watu ambao wako mbele, imeandikwa juu national identity cards tena tunaona kuna ofisa wa polisi, tuaona pia wafanyikazi wa hii, huenda wanafanya kazi hapa.

Hapa tumempewa karatasi karatasi yenye inaonekana kuwa ni certificate juu imeandikwa certificate of birth Embu West Eastern Embu Hospital female tena chini kidogo tunaona imeandikwa sign midwife .

Viongozi, viongozi ambao wameshika kuna karatasi wameshika mama na mwanaume ni kama wanakaa kuonyeshana, walio nyuma yao wanakaa wanapiga picha nayo, tena kuna mama mmoja wao aliye nyuma ameshika pendera.

Tumepewa watu, kuna watu wamekaa, kuna watu wamesimama mbali kidogo ni watu ambao wamesimama wo wengi wao wamevalia nguo nyekundu. Walio juu zaidi mmoja wao ameshikilia bendera la Kenya wakiwa wakitazama upande mmoja ni kama kuwa kuna kitu wanasherehekea.

Kuna watu wamesimama wengi kila mmoja wao ni kama ameshika karatasi, ni kama kuna dirisha lenye wanataka kupokea usaidizi, vile tunavyoona wawili wamesimama kwa hilo dirisha. Ni dirisha ya kioo na upande mwingine inaonekana pia.

Kwa hili nyumba, ni nyumba yenye tunaona kuna ni Huduma Center . Mbele imeandikwa Information Desk . Juu ya hii Information Desk kuna kitu imewekwa juu, kuna ruler , tena kuna vitu kama rangi zenye zimewekwa juu. Mbele kidogo, tunaona kuna vitu pia ziko juu kwa desk ingine iliyo karibu.

Hapa tunaonyeshwa watu ambao wanaonekana kuwa wako na kitu wanasherehekea. Wote wamevalia nguo yenye rangi imefanana. Kuna vitambaa pia moja wao ameshika tena vitambaa vimefanana na nguo. Kuna maandiko zimeandikwa kwa nguo na hizi vitambaa Tusker.

Kuna watu ambao wamekaa, wanaonekana kuwa ni kama wananakili, tena kando yao kidogo kuna msichana amesimama. Kando kidogo, karibu na hilo meza na viti kuna watu pia ambao wamekaa chini wanaonekana pia wako na kitu ambayo wanafanya.

Hapa ni Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samuel Ruto akiwa amesimama juu, anaonekana kusalimia watu. Watu wanajaribu kuwapea mkono. Watu ni wengi sana wamefurika kila mahali. Ni kama kuna sherehe wanasherehekea wakiweka bendera la Kenya juu.

Wachezaji wamama, wachezaji wasichana wa timu mbili tofauti. Mmoja aliye katikati na walio kandokando. Mmoja aliye katikati ameshikilia mpira juu, anaonekana kutaka kuwapea wengine ambao wako mbele. Alio kando wanajaribu sana kumnyang'anya. Nyuma yao kidogo kuna watu ambao wamekaa kutazama.

Leo wachezaji wa timu mbili tofauti vile tunavyoona wamevalia sare zao , wanaonekana kuwa wakikimbiza mpira wakicheza, nyuma yao kidogo tunaona kuna watu ambao wamekaa wengine wamesimama wanatakikana kutazama mpira wakishangilia ,tena mbele kidogo kuna kitu imeandikwa Kenya Premier League.

Hapa tunaona kuna watu ambao wamekaa, wananakiri kitu kwa karatasi, kuna laini kuna mama amebeba mtoto na wengine wamesimama tu kando wamekaa kuongea, tena kuna wenye wanakaa kuangalia kenye mama mmoja aliye kwa meza anaandika.

Tumeonyeshwa ni kama ni Huduma Centre. Vile tunavyooana, wengi wao wamevaa nguo zenye zimefanana, kuonyesha ni watu ambao ni wafanyikazi hapa. Tena tunaona imeandikwa centre . Imeandikwa huko nyuma kabisaa, kuna mchoro ya Huduma Centre. Tena tunaona wamesimama, wengi wamesimama upande mmoja, mmoja amesimama upande mwingine karibu na tarakilishi ni kama wanajadiliana kitu.

Hii ni Huduma Center . Kuna mtu, kuna watu wawili wamekaa, kuna wawili ambao wamesimama. Tena kwa ukuta imeandikwa ukuta, Huduma Center . Kumbe wamekaa kama wawakilishi kila mmoja wao. Tena kuna vitabu zenye ziko kwa meza.

Tunaona wanaume wanne , mmoja ako nyuma kabisaa watatu wakiwa mbele, wawili kuna kitabulisho wameshikilia , mmoja ameona tu picha ,wanaonekana kuwa wanataka kupiga picha.

Kiongozi wetu wa upinzani, Raila Odinga kuna machine amewekelea mkono yake mbili ameinama, kando yake kuna mtu ambaye anaonekana kuwa ni kama anamuonyesha kitu ambayo anapaswa kufanya, tena tunaona chini yake kuna mama amesimama, amekaa karibu na tarakilishi mbele yake.

Hapa tumepewa mama mmoja ambaye ameangalia ni kama anaangaliana na mwanaume mwenye ako upande mwingine, juu imeandikwa The Judiciary diaa; ogue Day, your voice matters, let's make a difference together . Kuna mahali ingine imeandikwa engagement with mwananchi.

Viongozi hawa rais wetu wa jamuhuri ya kenya William samoei Rutu, katikati yao ni jaji kando kidogo pia tunaona kiongozi wetu wa Kenya tena tunaona pia kila mmoja wao ameshikilia picha yenye inakaa kufanana, wanakaa kuonyeshana wakiwa wanaangalia mbele wote wametabasamu.

Hapa tunaona kua kuna watu wamekaa kua wako kwa laini, mbele yao kuna wenye wamesimama kwa madirisha ndogo ndogo. Katikati kuna ofisa mlinzi askari, tena tunaona waliokaa kila mmoja wao ako na karatasi mkononi.

Hapa watu ni wengi sana sana, wanaonekana kuna sherehe, wengi wao wamevalia nyekundu na nyeupe na nguo zenye zimefanana, kila mmoja ambaye amevalia hizi nguo imeandikwa kenya, zingine zimechorwa bendera la kenya, wanaonekana kuwa wako kwa sherehe.

Mikono mbili yenye imesalimiana kwa hili mkono, ni mkono nyeusi tena tunaona kila upande tena kuna mahali nyeusi imetoka hapo, chini ya hizi mikono zenye zimesalimiana mbili imeandikwa tuko pamoja.

Kuna watu ambao wamekaa kwa meza upande mwingine, upande mwingine kuna watu ambao wamesimama, nyuma pia kuna wenye wamesimama. Waliokaa wako na karatasi, wengine wakiwa na table ni kama wanahudumikia wenye wamesimama.

Watu hapa wamekaa chini wanakaa kama wako kwa sherehe vile ilivyoonekana, wengi wao wamevaa nguo nyekundu imeandikwa KDF,wote wakitazama upande mmoja. Wawili wakiongeleshana.

Mfereji iliyo chimbwa katikati hapa tunaona katikati ya hii mfereji ndani kuna maji chafu yenye iko ndani, tena tunaona udongo ikiwa karibu na mfereji, kuonekana imechimbwa tu, kando kidogo kuna bodaboda mbili inaonekana kubeba abiria tena kuna nyumba iliyo mbali kidogo.

Hapa ni kiongozi wa naibu wa rais Kithure Kindiki na mama mwenye ameshika mtoto msichana, kuna karatasi yenye Kithure ameshika na huyo mama. Wote wawili wameiangalia wakitabasamu, nyuma yao ni viongozi wengine.

Hapa kuna jaji watatu kando yao ni rais mtaafu Uhuru Kenyatta anaonekana kuongea na hawa majaji tena kando kidogo kuna watu ambao wanatembea nyuma kidogo tena kuna watu ambao wamekaa.

Hapa ni Huduma Centre, imeandikwa kwa ukuta Huduma Centre. Kuna mahali pia imeandikwa uber Cyber, photocopy . Kuna watu ambao wamekaa, mbele yao kila mmoja wao kuna tarakilishi. Kuna wawili ambao wamesimama.

Watu wenye kaa hapa, wote tunaona wamevalia nguo amabye imefanana , nguo ya rangi nyekundu , kofia ya rangi nyekundu, wamekaa walio mbele ni watatu wote, mmoja aliye katikati na mwigine mheshimiwa Mike Sonko kandokando ni kama wanakaa kuongeleshana.

Watu wamekaa chini, kuna meza katikati, kuna wenye wamekaa upande mwingine na kuna wenye wamekaa upande mwingine. Kuna wenye wamesimama, kuna wenye wanaonekana kutembea, tena kwa hao watu ambao wamekaa kuna wenye wanasaidiwa, walio pande mwingine wanakaa kuwa ni watu wa kusaidia wengine walio pande mwingine.

Tunaona watu wamevalia sare zenye zinakaa kufanana, inakaa kua ni wachezaji ambao wanasherehekea kitu, vile tunavyoona kuna kujizawadi wameeka juu yao wanainua mkono juu wanaonekana kua wanapiga mayowe wakisherehekea. Nyuma yao kidogo tunaona watu walio nyuma yao.

Kuna watu ambao wamekaa hapa wanaonekana wamevaa nguo yenye inafanana ya kampuni moja. Mbele ya kila mmoja wao ni tarakilishi iliyo mbele yao. Tena tunaona kuna wawili ambao wanakaa kuongeleshana huku kwa upande mwingine, mwingine mmoja akiwa anafinya tarakilishi lake na mwenye akakodoa kabisa tunaona anaiangalia picha.

Tumeonyeshwa tarakilishi imefunguliwa kwa hii tarakilishi mahali imefunguliwa tunaona imeandikwa new connection request ,tunaona pia kuna maandiko ndogo ndogo hazijaonekana.

Hapa ni wachezaji, tunaona wanacheza mpira naona kama wanakaa kuwa kuna mpira yenye wanafukuza yenye wanangoja iteremke kutoka juu iende chini nyuma yao kidogo kuna watu ambao wamekaa, kuna nyuma sana kuna wenye wamesimama wanakaa kuwa wanashangilia ama kutazama mechi huu.

Tunaona watu ambao wamekaa, watu watatu wamevalia nguo zenye zimefanana. Kuna tarakilishi mezani, kuna nikama wanaifunya. Tena kando kidogo huko kuna watu wamesimama. Juu imeandikwa police abstract DCI Good conduct .

Hapa tumeonyeshwa watu wafanyikazi ,wamevaa nguo zilizo fanana kuashiria kuwa ni wafanyakazi wa kampuni moja. Mmoja wao amesimama ameangalia picha na vitu zenye ameshikilia zimepangwa vizuri. Inaonekana kama ni vitu kama vitambulisho.

Tunaona kuna watu wawili mmoja ambaye amekaa mwingine amesimama. kuna amepeana kidole chake ni kama kuna kitu ambayo anafinyilia kwa karatasi anafinya kidole tena kwa ukuta kuna maandiko zimeandikwa haijaonekana vizuri. Tena juu ya meza kuna vitabu ziko juu ya meza.

Hapa tumepewa tangi la maji. Tangi enye imewekwa juu. Chini tunaona kuna tangi ingine ya simiti. Tena kando kidogo tunaona kuna kitu imewekelewa. Chini tena ya hio, juu ya tangi enye iko chini kuna ndoo enye iko juu.

mama huyu mwenye anaonekana kuwa kuna kitu anaongelelea ameweka mkono yake juu kidogo kidole na mdomo yake anaonekana kama anaongea wengi walio nyuma yake wamevalia nguo iliyo imefanana nguo nyekundu imeandikwa tuko pamoja.

Rais wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto amesimama na jaji mkuu wa Kenya Martha Koome. Majaji wengine wamesimama kando kando pia viongozi wengine wamesimama kando. Kuna watu ambao wamekaa nyuma sana.

Ni nyumba ya huduma centre vile tunavyoona kwa ukuta imeandikwa huduma kenya ,tena imeandikwa registration of self help group, hapo tunaona tarakilishi iliyo tu kwa meza na hakuna mtu, kuna watu wawili ambao wamesimama mmoja ameshika karatasi anaonekana kuandika kitu.

Tunaona viongozi, viongozi ambao wamesimama wote wamesimama kwa sakafu iliyo nyekundu. Kuna kitu kenye wameshikililia wanaonekana kama wakionyesha mbele, mmnoja akiwa jaji mkuu Martha Koome, governor wa Nairobi Sakaja na former governor wa Bomet Isaac.

Hapa tunaona viongozi mbalimbali wakiwa wamevalia nguo yenye imefanana, wameeka vitamba zenye zinafanana, kwa vitambaa zao tunaona imeandikwa PNU, mmoja wa viongozi hapa ni Raila Odinga.

Tumepewa juu ya hili nyumba imeandikwa Huduma Kenya na kuna mchoro yenye inaonyesha Huduma Kenya, nje kuna mlinzi ambaye amesimama mbele kidogo kuna nwatu wawiliwawili ambao wamesimama, wote wakiwa ni wanaume nje pia kuna gari inaonekana kidogo na kuna mtu anaonekana pia kidogo.

Huduma kenya vile tunaona imeandikwa kwa ukuta, kwa hii huduma kenya tunaona kuna watu wanakaa, viongozi wamesimama mbele, kuna watu ambao wanakaa huko kwa laini wanapanga laini, viongozi waliyo mbele mmoja ameshikilia mkono wake mbele. Anaonekana yeye ndio anaongelesha walio ndani.

Tumeonyeshwa, kuna kitu tumeonyeshwa. Kuna ndege imechorwa ni kama inabeba matawi. Chini yake imeandikwa Jubilee, mbele pamoja na rangi nyekundu. Kila mahali kwingine ikiwa kwa rangi nyeusi.

Wanaume wawili wamekaa ni kama kuna kitu wananakili, chini tunaona kando kuna mtoto amesimama ama ni mama amesimama, mwingine tunaona ameshika mkono yake ni kama amejaribu kumwonyesha kitu, kando kuna mzee pia amekaa.

Tumepewa watu wengi wanaonekana watu kushangilia, vile tunavyoona wanakaa kurukaruka, kuinua mikono, kupiga kelele. Watu hao tunaona wengi wao wamevalia nguo nyekundu. Kuna bendera la Kenya imeshikiliwa mbele, tena kuna zingine imeshikiliwa katikati.

Wachezaji wamevalia nguo zenye zimefanana, wameshikana mkono wanatabasamu wanaonekana kufurahi , ama kusherehekea kitu tena tunaoana kwa nguo zao imeandikwa FC na jina la kila mchezaji.

Wachesaji wawili moja mwenye moja na amesimama ama ameshika mpira imeandikwa Kenya kwa nguo , nguo yake nyeusi na imeandikwa nambari 14 aliyekando yake amevaa nguo haichafanana imeandikwa nambari 20 nyuma kidogo Kuna vitu mingi silisopangwa.

Kuna mheshimiwa rais wa nchi ya Kenya William Samoei Rutto ameweka bibilia na mkono yake moja juu kando bibi yake ameshika bibilia ngine kitabu naye ameweka mkono ngine kando kidogo kuna jaji mkuu ambaye anakaa kumsomea kitu, kuna bendera zilizo mbele pia, nyuma kuna viongozi wengine na wana nchi ambao wamesimama.

Watu wengi sana, wengi wao ambao wanakaa wafanyikazi wamevalia nguo zimefanana , wamekaa wanonekana na vitabu kujadili chini , wengi wao ni kama wanapewa usaidizi, na hao mabao wamekaa wa kampuni, juu imeandikwa identity cards kuna karatasi tena imeandikwa help .

Hii ni nyumba ya huduma center vile tunavoona, kuna wafanyi kazi walio mbele, kila mmoja wao ameshikilia tarakilishi, tena kuna vitu zimeandikwa juu, imeandikwa nssf service, sha service na tena kuna mahali kwingine imeandikwa pia mbele haijaonekana.

Tumeonyeshwa wachezaji wawili ambao ni wanaume, anaonekana kuwa ni kama kuna kitu ambao wanaona mbele, moja amepiga manyoe, kuna mahali imeandikwa league, nyuma yao kidogo kuna watu ambao wamekaa wengine wamesimama wakitazama mechi hii.

Naona watu ambao wanatoka kwa nyumba. Wawili wako mbele, mmoja akiwa jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome na rais wa jamhuri ya Kenya, Wiliam Samoei Ruto. Nyuma yake ni mlinzi wake askari.

Hapa tumeonyeshwa picha ya rais wa jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto akisalimiana na jaji wengine, kando yake Kuna viongozi, kando yake kidogo Kuna jaji mkuu wa Kenya ,Martha Koome

Watu ambao wanakimbia, ambao wanashindana kwa hilo uwanja vile tunavyoona. Wote kuna wenye wamevaa nguo zinafanana, kuna wenye wamevaa zenye hazijafanana. Mmoja ambaye tunaona ako katikati imeandikwa Kenya. Nyuma yao kuna watu ambao wanashangilia.

Watu ambao wanatembea, wanaonekana ni kanakwamba kuna kitu yenye wanataka kuonyeshana, wameshika kitambaa kubwa sana. Hapo mbele yao imeandikwa court annex mediation and alternative dispute resolution mechanism mandated under the article 1 of the constitution . Kumanisha wanaenda maandamano.

Kuna watu ambao wamepanga laini. Ni Huduma Kenya. Vile tunavyoona, mfanyikazi mmoja aliyekaribu amevalia nguo yenye imeandikwa hivo. Tunaona mama mwenye ako karibu pia ameshikilia mtoto. Kwa hawa watu wote ambao wanapanga laini, wote wako na karatasi mkononi.

Hapa tunaona watu ambao wamekaa wengine wakiwa wamesimama, waliokaa wanaonekana kuwa kuna kitu ambao wanaandika, waliosimama pia ni kama wanaonekana kuwa wanataka kusaidiwa. Tena kando kidogo tunaona kuna watu ambao wanatembea. Hapo juu kuna karatasi imeandikwa identity card , kuna mahali imeandikwa Helb .

Hapa tunaona watu ni kama ambao wako kwa sherehe. Tunaona kuna wenye wamesimama kuna wenye wamekaa. Mbele yao kuna mama amesimama amewekelea mkono yake . Kando kando anaonekana ni kama anaongelesha waliokaa tena amevaa bendera la Kenya.

Hapa tumeonyeshwa watu ambao wanakaa kusherehekea wamevalia nguo zenye zimekaa kufanana imeandikwa Tusker ,tena tunaona kuna ambao wamekaa chini wote wakiinua mkono juu wanakaa kusherehekea kupiga mayowe wakiona upande mmoja.

Mtu mwenye anaruka, ameruka juu sana. Tunaona kuna wenye wanatazama kandokando ,kuna wenye wamesimama pia mbali kidogo wanaonekana kumngoja kuruka pia kama huyu mwenye ameruka juu.

Tunaona viongozi wawili ambao wanasalamiana wamejipea mkono. Kando yao ni jaji wawili ambao wamesimama pia ni kama kuwatazama hao. Nyuma yao tunaona askari mwenye amevalia nguo nyeusi.

Huyu mwenye ameruka juu anaonekana kuruka kushika mpira, hizi ni timu mbili, wote wamevalia nguo zenye hazijafanana, timu ingine yenye wamevalia nguo nyekundu, pia tunaona wanarukia hiyo mpira. Wengine wakikimbia kuelekea mahala kuna mpira, kuna watu ambao wamekaa kuwatazama wachezaji hao.

Kwa hili picha tunanaona kuna watu ambao wamekaa. Kuna wenye wanasimama nyuma ya ambao wamekaa, kuna wenye wamesimama mbele waliokaaa tunaona wako na karatasi wengine wako na simu, laptops, tablets ndogo ndogo inaonekana ni kama walio kando wanataka usaidizi.

Hili nyumba tunaona imeandikwa Huduma Kenya, juu kidogo kuna birth and death certificate wenye wamekaa wanaonekana kuwa ni wafanyikazi wa hapa wamevalia nguo yote zenye zimefanana, juu nyekundu na chini nyeusi, kuna mmoja ambaye amesimama anaongea.

Hawa wawili ambao wameshika shati yenye imeadikwa seven , mwingine amavalia kdf , na mwingine amevaa tu suti, hii ingine kwa ukuta imeadikwa ulinzi stars , tena tunaona wamesalimiana mikono na kushika hio shati.

Watu hawa ambao wanaonekana kana kwamba kuna kitu wanashangilia mbele vile tunavyoona. Wote wamesimama, wamecheka, wametabasamu wakiweka vidole zao kana kwamba kuna kitu wanaonyeshana. Tena moja wao aliye mbele amevalia bendera la Kenya. Kuna mwingine pia ameshika bendera la Kenya nyuma kidogo.

Wachezaji hawa ambao wako katikati ya hii uwanja wanaonekana kufanya mazoezi. Imeandikwa stadium nyuma yao kabisa na kuna watu ambao wamekaa wengi sana wakitazama wchezaji hawa ambao wanakimbia kuelekea upande moja.

Hapa tunaona watu watatu viongozi watatu wawili wanawake mmoja aliye katikati akiwa ni mwanaume, kando kando yao kuna meza ndogo ndogo yenye wameekelea maji kuna tena bendera iliyo kando kidogo. Kuna mahali kuna maandiko iliyoandikwa hapo juu court.

Wachezaji, wachezaji ambao wanacheza mpira, wa timu mbili tofauti wamevalia nguo tofauti, tena tunaona Kuna watazamaji ambao wamekaa kando kando wanatazama hao, moja wao wachezaji ambaye amevalia nyekundu ambayo imeandikwa Kdf mpira iko kichwa yake.

Vijana hawa ambao wanacheza mpira wa timu tafouti mbili. Tunaona tu kuna wenye wako na manguo nyeupe ni wengi, wa timu wa huyu ambaye ameshika mpira ni kama hawajeonekana sana . Wanacheza mpira hawa wengine wanajiribu kunyanganya . Kando yao kuna watazamaji ambao wakea wengine wakiwa wamesimama.

Kwa hii meza kuna sanduku mbili zenye zimepangwa lwa hili meza, kwa kila sanduku zenye zimepangwa kwa hili meza , ziko na vitambulisho zenye zimefungwa vizuri, zinaonekana kuwa ni za sehemu tofautitofauti.

Hapa tunaonyeshwa lori ya kuchota vitu kama vile mchanga, tena kando yake tunaona kuna vitu vimetegenezwa na simiti. Kando kidogo pia kuna nyumba za ghorofa zilizo mbali kiasi.

Kwa hili chumba nyumba hii ni huduma kenya kuwa watu wafanyikazi wawili waliyo upande mwingine mbele yao kuna darakilishi Kila moja wao, hapa upande ingine kuna mtu mwenye amekaa anaonekana kuitaji usadizi kutoka wafanyikazi.

Hapa kwa hili picha tunaona watu ambao wanakaa kusherehekea, tunaona vile wanavyokaa. Wote wakiwa wamevalia nguo yenye inafanana,.tena tunavyo ona wengine wamekaa, kuna wenye wamesimama, mmoja wao aliye mbele yao amesimama ameshika kitu juu imeandikwa we now need mancity .

Tumeonyeshwa kitu kama ya koti yenye iko juu, yenye inapigwa ni kama ya jaji. Tena hapo imeandikwa court annexed mediation in Kenya na kuna vichoro ambazo zimechorwa zinakaa ni vichoro vya watu.

Mtu huyu mwenye ameonekana amesimama ameekelea mikono yake juu, ni rais wa jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto. Kando yake kuna mwingine ambaye anajaribu kumshika. Wote wanashangilia huko mbele . Na upande mwingine ni Raila Amollo Odinga. Pia kuna viongozi walio nyuma wanakaa kua kushangilia pia.

Watu hao kuna watu ambao wamekaa kwa meza, kuna mmoja mwenye amekaa upande mwingine anakaa ameinama anaonekana ni kama kuna kitu yenye anaandika ama anatafuta usaidizi, hapa tena tunaona ni nyumba kubwa sana, kuna viti zenye zimepangwa lakini hakuna mtu mwenye amekaa hapo.

Hapa tunaonyeshwa rais wa jamhuri ya Kenya; William Samoei Ruto pamoja na jaji mkuu wa Kenya; Martha Koome, wote wameshikilia kitabu kubwa nyekundu na kuonyeshana, naye daktari Wiliiam Ruto amecheka, ametabasamu, Martha Koome pia ametabasamu.

Haoa kando tunaona jaji mkuu wa Kenya mheshimkwa Koome, kando yake pia kuna majaji wenginezkando yake tunaona kuna viongozi wengine wanaume, nyuma yao wlte kuna bendera la Kenya zenye zimehangiwa .

Hapa kuna wachezaji wamama wengi wamama ambao wanakaa kuona watu wanaocheza futiboli. Vile tunavyoona wamevalia nguo yenye imefanana. Tena tunaona ni kama kuna kitu wanaozungumzia vile wamekusanyika. Ni kama kuna kitu ambao wanajadiliana.

Huyu mtu daktari ambaye amekaa akishikilia mkono ya mama mwenye amesimama. Wote wamefunga barakoa, kuna mashine iliyo mbele yao tena tunaona kuna karatasi zilizo juu ya meza anaonekana kuwa ameshikilia kidole ya huyu mama kufinya kitu.

Hapa tunaona watu ambao ni kama wako kwa uwanja wanasherekea, wanatazama mchezo, wengi wao wakiwa wamevalia nguo zenye zimefanana, kuna mwingine amekaribia picha amesimama imeandikwa KDF Gor, mwingine amewekelea kitu juu.

Watu hawa wanatembea wanakaa kusherekea wote wakiwa wengi wao wamevalia nguo zenye zimefanana, tunaona mmoja ambaye ako mbele amevalia nguo yenye imeandikwa SportPesa, wengi wao wameeka mkono zao juu wanakaa kushangilia wakitembea.

Tumepewa watu ambao wamevaa nguo zenye zimefanana, kwa hii nguo kuna maandiko imeandikwa pia kuna tuzo, kuna gormahia. Tena kuna wenye wamejiwekelea vitambaa zenye zimeandikwa tuzo, sawa gormahia.

Ambao wamekaa, wamekaa katikati yao kuna meza upande mmoja na upande mwingine watu wenye wamekaa kuna wafanyikazi ambao wanasaidia hao ambao wamekaa kwa upande ingine ya meza wako na vitabu na kalamu kila mmoja wao.

Tunaona watu ambao wamekaa chini kuna wenye wamesimama, kuna wenye wamekaa kando ya meza, kuna wenye wamekaa upande ingine, tena tunaona kuna ofisa waserikali mwenye amesimama pia. Hao ambao wamekaa tunaona pia wako tu wameshika makaratasi ni kama kuna kitu wanaona ili kusaidia ambao wamesimama.